Watu wazima wenye jinsia tofauti wamekaa kwa makini wakipokea mafunzo, wakijenga ujuzi na maarifa yanayowasaidia katika maisha yao ya kila siku na kazi zao za kijamii au kiuchumi.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamekaa kwa mpangilio wakisikiliza kwa makini, wakipata maarifa mapya kuongeza ujuzi wao na kukuza uwezo wa kujitegemea katika maisha yao ya kila siku.

Watu wa jinsia tofauti wamekusanyika pamoja wakiwa wanatabasamu, wakiashiria mafunzo na kujenga ujuzi unaowasaidia katika maisha yao ya kila siku na shughuli za kiuchumi na kijamii.

Watu wazima wamekaa darasani wakisikilizana kwa makini, na kuelekezana kwa heshima, jambo linaloashiria juhudi zao za kujifunza, kubadilishana maarifa, na kuinua maisha yao kupitia elimu.

Vitabu vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, huku mtu akifanya manunuzi kwa makini. Akichagua vitabu vinavyomfaa na kurahisisha upatikanaji wa maarifa na burudani.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa makini wakimsikiliza mwalimu wakipata uelewa wa masomo ya msingi kuimarisha maarifa yao na kukuza nidhamu na ushirikiano wa kijamii.

Eneo la shule likiwa na madarasa, na vifaa vya kuchezea watoto, likirahisisha mafunzo ya vitendo, kuongeza ujuzi wa kijamii na kisaikilojia, na kuhakikisha maendeleo ya mtoto kwa ujumla

Kitabu cha elimu ya msingi imefunguliwa wazi mezani, kikionyesha maandalizi ya mwanafunzi kujifunza kwa bidii na kuelewa somo kwa kina hali hii inaashiria umuhimu wa elimu katika kukuza maarifa na uwezo wa watoto katika hatua za awali za masomo yao.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa ndani ya maktaba ya shule ya sekondari wakichagua vitabu vya kujisomea kutoka kwenye rafu zenye vitabu mbalimbali katika mazingira tulivu ya kujifunza.

Mwalimu mwanamke akiwa amekaa ofisini, akimuelekeza mwanafunzi kwa ushauri na maelekezo muhimu ili kumsaidia kufanikisha masomo yake kwa ufanisi.

Mwalimu anafundisha wanafunzi kwa kutumia picha, akirahisisha uelewa wa somo kuongeza ushirikiano na kuwasaidia kupata maarifa ya kina, kwa njia ya vitendo na angavu.

Meza zimepangwa kwa utaratibu katika maabara. Kila moja ikiwa na mfumo wa maji, zikirahisisha mafunzo ya vitendo na kuhakikisha, usalama na ufanisi wa wanafunzi wanapojifunza.

Meza zimepangwa kwa utaratibu katika maabara, kila moja ikiwa na mfumo wa maji ikirahisisha mafunzo ya vitendo, na kuhakikisha usalama na ufanisi wa wanafunzi wanapojifunza.

Meza kubwa zimepangwa kwenye maabara zikiwa na mifumo ya maji zikirahisisha mafunzo ya vitendo, kufanya majaribiao kwa usahihi na kuongeza uelewa wa wanafunzi katika masomo ya sayansi.

Mwalimu wa kike amekaa ofisini akimwelekeza mwanafunzi kwa makini, akimsaidia kuelewa somo na kukuza ujuzi wake wa kitaaluma.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, mwalimu akichukua kitabu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi akihakikisha elimu bora inatolewa na maarifa yanapanuka darasani.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani kwa mpangilio wakimsikilza mhadhiri kwa makini, wakipata maarifa ya kina, kuongeza ujuzi wa kitaalamu na kujiandaa kwa fani zao za kitaaluma.

Wanafunzi wakike wamelala ndani ya chumba cha bweni wengine wakitumia simu, hali inayoonyesha maisha ya wanafunzi shuleni mapumziko, burudani na ushirikiano wa kijamii katika mazingira ya chuo.

Wanafunzi wanajisomea katika eneo la wazi wakipata mwanga wa kutosha na hewa safi. Hali inayosaidia kuzingatia masomo, kuongeza uelewa na kukuza ufanisi wa kujifunza.

Wanafunzi wamekaa kwa mpangilio wakimsikiliza mhadhiri, wakipata maarifa ya kina kuongeza ujuzi wa kitaalamu na kujiandaa kwa fani zao kwa ufanisi.

Wanafunzi wa vyuo wanatumia kompyuta kwa makini, wakijifunza na kutekeleza majukumu ya kitaaluma, ikiwajengea ujuzi wa kisasa unaohitajika katika masomo na kazi za taaluma.

Wanafunzi wamekaa darasani wakimsikiliza mhadhiri kwa makini, wakipata maarifa ya kina, kuongeza ujuzi wa kitaalamu na kujiandaa kwa fani zao za taaluma ya Utalii.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo wakitumia mbinu za moja kwa moja za ufundi na stadi wakikuza ujuzi unaoweza kutumika katika kazi na biashara ya kiutendaji.

Wanafunzi wamekaa darasani wakijifunza kwa kutumia kompyuta, wakipata ujuzi wa kisasa wa teknolojia, kuongeza uwezo wao wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu.

Wanafunzi wanapokea mafunzo kwa vitendo wakijifunza ujuzi wa moja kwa moja, kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo wakipata ujuzi wa moja kwa moja, kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, wakipata ujuzi wa moja kwa moja, kuongeza uwezo wa kazi na kujiandaa kwa fani mbalimbali za kitaalamu ili kuboresha maisha yao ya baadaye.

Watu wamekaa darasani wakisikiliza kwa makini wakijifunza ujuzi wa kitaalamu na ufundi, ili kuongeza uwezo wao katika fani mbalimbali na kuboresha maisha yao ni baadaye.